Chumba cha upasuaji kinachotumika, kikiwa na wafanyakazi wa matibabu wakiwa wamevalia mavazi ya bluu na kofia za upasuaji. Wanazunguka meza ya upasuaji, wakiwa wamejikita katika utaratibu. Vifaa mbali mbali vya matibabu na taa za upasuaji zinaonekana katika nafasi hiyo.

Wakati wa tukio muhimu la chanjo. Mwanamke mmoja aliyevalia hijabu ya rangi ya kijani anaonekana amemshika mtoto mchanga kwa upole. Akimtayarisha kwa ajili ya chanjo. Mwanamke mwingine, aliyevalia hijabu nyeusi na vazi la rangi ya ngano na kahawia, anatoa chanjo kwa umakini mkubwa.

Mhudumu wa afya aliyevaa barakoa anaonekana akimchoma shindano mwanamke aliyeketi. Mwanamke anayechomwa sindano pia amevaa barakoa. Watu wengine wanaonekana kwa mbali. Hii inaweza kuwa ni zoezi la chanjo linalofanyika katika kliniki ya afya.

Mikono iliyovalia glavu za buluu inaonekana ikafanya ukaguzi wa mdomo wa mtu. Kioo kidogo cha meno kinatumika kuchunguza ndani ya kinywa huku chombo kingine kikishikilia ulimi. Meno ya juu yanaonekana meupe na safi huku mdomo ukiwa wazi kwa ukaguzi wa kina.

Tabasamu la mdomo wa mtu, likifichua meno meupe na safi. Midomo imetengenezwa vizuri na ina rangi nyeusi. Ngozi inayozunguka mdomo inaonekana kuwa na rangi ya kahawia. Tabasamu hii linaashiria furaha au kuridhika.

Madaktari wa meno wawili, wakiwa wamevalia mavazi ya buluu, kofia, barakoa na ngao za uso. Wanaonekana akimhudumia mgonjwa, mmoja wao anaonekana akifanya matibabu moja kwa moja kwenye mdomo wa mgonjwa, aki tumia vifaa maalum.

Daktari wa meno anaonekana akimhudumia mgonjwa. Amevaa nguo nyeupe ya kazi na barakoa ya kijani, huku akitumia vifaa vya meno kutibu mdomo wa mgonjwa. Mgonjwa ambaye anaweza kuwa mwanamke amekaa kwenye kiti cha meno na amefungua mdomo wake.

Makazi duni yamefurika maji machafu yakionyesha athari za mafuriko watu wawili wanaonekana wakitembea au wakipita katikati ya maji hayo huku nguo zikiwa zimetundikwa kwenye jengo lenye kuta za mabati.

Shughuli ya ugawaji wa misaada inaendelea ambapo wanaume kadhaa wamesimama mbele ya lori lililobeba bango linalosomeka, Kenya emergency drought response mwaka elfu mbili ishirini na moja. Wanaume hao wamesimama karibu na mifuko kadhaa ya misaada iliyowekwa chini.

Mafuriko makubwa yamefunika eneo lenye makaazi duni na maji yanaonekana yakipita kati ya nyumba. Nyumba nyingi zimejengwa kwa vifaa duni na zinaonekana zimeadhiriwa na maji. Watu wachache wanaonekana wakitembea kwenye maji.

Sherehe ya ufunguzi wa jengo au mradi inaonekana ikiendelea ambapo wanaume wawili wanashiriki katika kufunua bango. Mwanamume upande wa kushoto amevaa shati jeupe na tai ya kijivu, huku yule wa kulia amevalia koti la bluu na tai ya kijivu. Bango linaonekana kuwa na maandishi; labda jina la mradi au tarehe ya tukio.

Malori ya zima moto kadhaa yameegeshwa barabarani wakati wa usiku. Yanaonyesha hali ya dharura. Hose kubwa za maji zimetawanyika barabarani, na maji yanaonekana yakimiminika. Watu wamekusanyika karibu na majengo yaliyo giza, mataa zinazong'aa zikionekana kwenye trakta za kuzima moto.

Boti tatu zimejaa watu na mizigo zikielea jua ya maji enye rangi ya udongo labda mtu. Watu kadhaa wamevalia barakoa, huku wengine wakiwa wamevalia jaketi za kuokoa maisha kuashiria umuhimu wa maisha

Wajitolea watatu waliovalia fulana nyekundu zenye alama ya msalaba mwekundu wanaonekana wakitembea kwenye maji mengi. Mbele yao kuna miti iliyozama kidogo kwenye maji, ikionyesha mazingira yaliyoathiriwa na zaga. Inawezekana wajitolea hao wanashiriki katika jitihada ya uokozi au kutoa msaada wa kwanza kwa waathirika.

Wamevalia kofia ngumu za manjano na nguo za buluu. Wanafanya kazi katika eneo lenye kifusi. Wanaonekana wakikusanya mabaki ya vifaa na takataka, wakiashiria shughuli ya usafishaji au uokoaji. Mazingira yana miti nyuma, ikionyesha eneo la nje lilioharibika.

Jalada kubwa la takataka linaonekana likitawanyika kwenye eneo kubwa likionyesha mrudikano wa uchafusi miti michache iliokauka na hisio na matawi inasimama kati kati ya takataka ikionyesha mazingira yasiofaa.

Mtoto mdogo amevaa sweta ya maroon na kaptula ya kaki, anajiosha mikono kwenye beseni la kijani kibichi. Beseni hilo limewekwa chini ya tangi kubwa la maji, jeusi, lililosimama kwenye stendi ya chuma ya kijani kibichi. Karibu na beseni kuna chupa ya sabuni ya rangi ya machungwa na ndoo ya njano.

Mtu mmoja amevaa mavazi ya upasuaji na kofia ya buluu. Anajiosha mikono kwa uangalifu amevalia miwani na barakoa nyeupe na anasimama mbele ya sinki la chuma. Hali hii inaashiria maandalizi ya upasuaji au utaratibu mwingine wa kimatibabu unaohitaji usafi mkubwa.

Eneo hili linaonekana kuwa ofisi au chumba kidogo. Kwenye ukuta wa kulia kuna bango kubwa la waridi lililobandikwa, likionyesha habari kuhusu maswala ya afya. Juu ya kabati la chini upande wa kulia, kuna sanduku la samawati na nyekundu, linaloashiria chombo cha kubeba sampuli au vifaa vya matibabu.

Kifaa cha eksirei kimepangwa ndani ya chumba cha hospitali kikiwa na meza ya kupimia na mashine nyingine za matibabu. Ukuta wa nyuma una paneli za kudhibiti na vifaa vya elektroniki. Mazingira haya yanaashiria eneo la rediolojia au kitengo cha upigaji picha cha matibabu.

Mtu mmoja ameketi kwenye kiti cheusi mezani akitazama skrini ya kompyuta iliyo upande wa kushoto wa meza. Sakafu imetawaliwa na vigae vya rangi nyeupe na kijivu vyenye muundo wa marumaru. Dirisha kubwa linatoa mwanga wa asili na kuifanya nafasi hiyo kuwa angavu.

Mkono unaonekana ukishika chupa ndogo yenye kioevu nyeusi chenye lebo nyeupe iliyoandikwa Solution HCI . Kifuniko cha chupa ni chekundu na nyeupe. Nyuma ya chupa hio, kuna chupa nyingine kubwa ya plastiki isiyo na rangi na sanduku la kinga za mikono. Vifaa hivi vinaashiria mazingira ya matibabu au maabara.

Jedwali la chuma lenye magurudumu limebeba vifaa vya matibabu likiwa na chombo chenye vyombo vya chuma upande mmoja na vifaa vya plastiki kama chupa na mirija upande mwingine. Mizani nyeupe ndogo ya kupimia inaonekana chini ya jedwali.

Seti kamili ya vifaa vya upasuaji imepangwa kwa uangalifu kwenye kitambaa cha kijani ikionyesha vifaa mbalimbali vya chuma vinavyongaa. Kati ya vifaa hivyo, kuna bakuli la chuma, na trei ya figo, na karatasi nyeupe yenye maneno 'Circumscision Set' imeonekana nyuma. Baadhi ya vifaa vimefungwa kwenye mfuko was plastiki, ikionyesha usafi na utayari wa matumizi.

Chumba hiki kinaonekana kuwa cha kliniki ya macho kukiwa na vifaa maalumu ya uchunguzi. Katikati ya chumba kuna kiti cheusi chenye maandishi Ziwa Sirikwa sub-county hospital ikionesha mahali kilipo. Juu meza kuna vifaa viwili vikubwa vya kupima macho ikiwemo darubini maalum. Ukutani kuna bango lenye picha ya jicho la binadamu, ikiwezekana inatumika kwa elimu au marejeo.

Kifaa cha kisasa cha kufuatilia hali ya mgonjwa kimesimama katikati kikiwa na skrini inayoonyesha data za demo pamoja na grafu za mapigo ya moyo na viwango vingine muhimu. Kifaa hicho kimewekwa kwenye stendi iliyo na magurudumu ikionyesha urahisi wa kukisongeza.

Safu ya mitungi ya oksijeni imepangwa kwa urefu tofauti ikionyesha ukubwa mbalimbali. Mitungu yote ina rangi nyeusi na kofia nyeupe zikionyesha utofauti wa matumizi. Zimewekwa kwenye sakafu iliyo na vigae huku dirisha likionekana nyuma likionyesha mazingira ya ndani. Mitungi hii inaweza kutumika katika mazingira kimatibabu au viwandani.

Chumba chenye kuta za bluu kinaonekana kikiwa na skirini ya chuma yenye pazia la kijani ikitoa faragha. Karibu na skirini hio, stendi ya chuma yenye kifaa ya kuwekea tibu imesimama ikionyesha mazingira ya kimatibabu. Upande wa kushoto, kuna kipande cha samani chenye rangi nyeusi ambacho kinaonekana kuwa kiti au kabati.

Katika kituo cha matibabu ya macho kikiwa na vifaa maalum vya uchunguzi wa macho vilivyowekwa juu ya meza nyeupe. Kiti cheusi chenye magurudumu kipo karibu na vifaa hivyo. Kwa mbali, mtu ameketi kwenye kiti kingine na dirisha lenye mapazia ya buluu linaonekana.

Mtu anaoneka amevaa nguo za wauguzi nao daktari anaoneka amechoka na ameketi chini huku akiwa ameshika kichwa chake kwa mikono iliyovalia glovu za samawati, barakoa yake imeshushwa hadi kidevuni, ikionyesha huenda alikuwa ameitumia hivi punde mwangaza wa jua unaoneka ukipita kwenye ukuta wa nyuma.

Kifungashio cha dawa ya kikohozi au homa chenye jina Calpol suspension , kinaonekana kikiwa kimesimama wima, kina rangi ya waridi na nyeupe, na kimeandikwa matumizi yake kwa ajili ya kutuliza maumivu na homa inayohusiana na magonjwa mbalimbali kama vile maumivu ya sikio, mafua, maumivu ya kichwa na maambukizi ya utotoni.

Masanduku matano ya dawa ya Panadol yamepangwa kwa ustadi yakionyesha ufungaji wa kawaida wa bidhaa hiyo. Mbele ya masanduku hayo, vidonge vingi vyeupe vimetawanyika vikiashiria idadi kubwa ya dawa zilizomo.

Tukio la chanjo au matibabu ya watoto wadogo. Mtoa huduma wa afya akiwa amevaa glovu nyeupe. Anaonekana akimpatia mtoto dawa au chanjo mdomoni. Karibu na mtoa huduma huyo wanawake kadhaa wanaonekana wakiwa wamewabeba watoto wao wakisubiri huduma

Mwanaume mmoja ambaye kofia yake ina nembo inayoonekana kuwa ya shirikia la kimataifa anampatia mtoto mchanga chanjo ya matone kinywani. Mama au mlezi wa mtoto amembeba mtoto huyo na amevaa kofia ya njano.

Mtoto anaonekana akipokea sidano kutoka kwa mtu mzima, mkono wa mtu mzima unashika mkono wa mtoto kwa upole uku sidano ikikaripia ngozi, mtoto amefumba macho pengine kwa hofu au maumivu kidogo

Anadungwa begani akionyesha kampeni ya chanjo au matibabu. Msichana amevalia fulana nyekundu na anaonekana akiangalia chini, huku muuguzi akivalia kofia ya upasuaji na glavu. Asili ya wazi inaonyesha mazingira ya nje, labda kliniki ya rununu au kituo cha afya cha jamii.

Mwanaume anaonekana amevaa barakoa akinawa mikono yake kwenye kituo cha kunawia mikono. Kituo hicho kina rangi ya kijani kibichi na samawati na kina mabango yenye ujumbe wa Covid-19. Nyuma yake mtu mwingine pia amevaa barakoa anaonekna akisimamia shughuli hiyo. Mazingira yanaonekana kuwa sokoni au eneo lenye watu wengi.

Mwanamke anaonekana akishika mtoto kichwani akionyesha utunzaji au matibabu. Mwanamke huyo amevaa nguo za kitamaduni na anaonekana kuwa amekaa chini. Mtoto amelala kifudifudi na amevaa nguo za rangi ya manjano huku akionekana kupokea huduma. Kwa nyuma kuna watu wengine wamesimama au wameketi na meza yenye vifaa vya matibabu ikionyesha mazingira ya kliniki au kambi ya afya.

Mtoto mdogo anaonekana akipokea chanjo kutoka kwa mhudumu wa afya. Mhudumu huyo amevaa barakoa na miwani akionyesha taaluma na kujikinga. Karibu na picha hiyo, kuna chupa ndogo iliyoandikwa Malaria Vaccine ikionyesha lengo la chanjo hiyo.

Mtaalamu wa afya amevaa barakoa ya samawati na sare nyeupe Mikono yake inashikilia kwa uangalifu chupa ndogo ya dawa na sindano, akichota kimiminika. Umakini wake unaonekana wazi, kuashiria umuhimu wa kazi anayoifanya.

Mtoto mchanga anaonekana akipokea chanjo ya mdomo kutoka kwa mikono ya mtu mzima. Mikono hiyo inashikilia chupa kidogo ya chanjo na inahakikisha mtoto amemeza matone. Mtoto mchanga amelazwa vizuri. Amefunikwa kwa nguo laini na anaonekana ametulia wakati wa utaratibu

Wanawake watatu wanaonekana wakiwa wameketi kila mmoja akiwa amebeba mtoto mchanga. Wote wamevalia mashati meupe na sketi zenye ruwaza. Watoto wamevaa nguo mbalimbali na wanaonekana wamelala ama wametulia mikononi mwa wanawake.

Mtu mmoja akiwa amevaa glovu nyeupe za matibabu achukua sampuli ya damu kutoka kwa kidole cha mtu mwingine. Tone dogo la damu linaonekana kwenye ncha ya kidole likikusanywa kwa ajili ya uchunguzi. Inawezekana huduma hii inafanywa kwa ajili ya vipimo vya haraka vya afya au upimaji wa ugonjwa fulani.

Wadi ya hospitali linaonekna likiwa na vitanda vingi vya wagonjwa vilivyopangwa. Mwanamke mmoja amekaa kitandani akiwa amembeba mtoto mchanga akizungumza na mwanamke mwingine aliyevaa sare ya samawati ambaye anaweza kuwa mhudumu wa afya.

Mikono miwili ya watu wazima inashikilia kwa upole mtoto mchanga. Tone la chanjo linaonekana likidondoka kutoka kwenye chupa ndogo ya plastiki likielekea mdomo ya mtoto ikionyesha umuhimu wa afya wa umma.

Mgonjwa anapokea sindano begani kutoka kwa mtaalamu wake. Mtaalam huyo amevaa glavu nyeupe na koti refu jeupe akishikilia sindano kwa uangalifu. Mgonjwa amevaa nguo yenye maua na pia anaonekana amevaa barakoa ya rangi ya samawati.

Mtaalamu wa afya akiwa amevaa fulana ya njano na samawati anaonekana akimpatia mtoto mdogo chanjo kwa mdomo. Mtoto ambaye amebebwa na mtu mwingine aliyevaa fulana ya njano anaonekana akifungua mdomo wake.

Mtoto mdogo anaonekana akipokeea chanjo ya mdomo kutoka kwa mikono ya mtu mzima. Mtoto huyo anaweza kuwa amevaa kitambaa cheupe kichwani. Amefungua mdomo wake na kuutoa ulimi. Tone la chanjo linaonekana likidondoka kutoka kwenye kipima tone kuelekea mdomoni.

Mwanariadha anaonekana akishikilia paja lake labda akionyesha maumivu au jeraha. Amevalia mavazi ya riadha na anaonekana kuwa kwenye uwanja wa riadha. Nyasi ya kijani inaonekana nyuma yake. Inaweza kuwa amepata jeraha la misuli ya paja, jambo linalotokea mara kwa mara katika riadha.

Bondia anaonekana akiwa na uvimbe mkubwa kwenye paji la uso wake, unaoweza kuwa ishara ya majeraha ya mapigano. Uso wake umetoka jasho, ikionyesha juhudi kubwa au uchovu. Mandhari ya nyuma ni nyeusi, ikionyesha labda yuko ulingoni au katika eneo la mazoezi.

Mashine mbalimbali za kuinua vizito zikiwa zimepangwa vizuri katika chumba cha mazoezi. Upande wa kulia rafu imejaa aina mbalimbali za mipira ya mazoezi. Madirisha makubwa yanatoa mwanga wa asili yakifichua mazingira ya nje kwa mbali.

Mtu amebeba mpira wa kikapu mikononi mwake na begi ya chapa ya Nike begani mwake. Begi hilo ni jeusi na lina alama ya kupe ya Nike ya kijani kibichi. Mazingira yanaonyesha uwanja wa ndani wa mpira wa kikapu na mistari miekundu kwenye sakafu ya mbao.

Kigasha kinachokuwepo kimevimba kwa kiasi kikubwa hasa sehemu ya kifundo cha mguu na chini ya mguu. Kuna alama ya rangi ya samawati iliyokolea, ikionyesha uwezekano jeraha au msumbuko mkubwa.

Mimea wenye majani marefu na manene unaofanana na mmea wa Aloe Vera umejikita kwenye udongo baadhi ya majani yamevunjika au kukatika kuonyesha uwezekano wa matumizi au uharibifu, nyuma ya mimea huu kuna vichaka vingine vya kijani kibichi.

Matawi ya mti yamejaa majani ya kijani kibichi. Katika matawi haya kuna matunda madogo ya rangi ya kijani yanayoning'inia. Matunda haya yanaonekana kuwa bado hayajakomaa yakipendekeza kwa mti huu unastawi.

Mmea wenye majani marefu na membamba yaliyopangika kwa jozi kando ya shina. Majani hayo yana rangi ya kijani kibichi na yanaonekana kuwa laini. Kuna nyasi fupi chini ya mmea huu. Na kwa mbali, miti mingine inaweza kuonekana. Hali ya hewa inaonekana kuwa ya jua.

Mistari ya vitunguu maji vimepandwa kwenye mpangilio katika shamba. Majani yake marefu ya kijani kibichi, yanaonekana yakistawi vizuri kwenye udongo. Kwa nyuma kuna msitu mdogo au mimea mingine mingi, inayoashiria eneo la kilimo. Inaonekana kama siku yenye mwanga wa kutosha, ikiruhusu mimea kupokea jua la kutosha.

Mti wa paipai wenye matunda mengi na majani yake makubwa ya kijani kibichi yanapambwa na mwanga wa jua unaopenya kutoka juu. Baadhi ya matunda ya paipai yanakomaa yakiwa bado yamejificha chini ya majani.